Kuna maua ambayo yamepandwa katika eneo hili na pia kuna misingi ya vijiti ambayo imeweza kugongwa vizuri na kuweka eneo hili kuonyesha kuwa ni mandhari salama sana ya kupandia maua ambayo yanaweza kutumika kusafirisha kuelekea nchi za nje.

Haya ni maua ambayo yamepandwa kwenye eneo hili na yanaonekana kuwa na afya njema kwa kuwa yako katika hali ya kijani kibichi kabisa. Katikati ya maua hii kumewekwa mitungi ambayo ni yenye rangi nyeupe kabisa huku inatumika kuhakikisha kuwa maji yamo ndani ili kuyastawisha.

Kuna maua yaliyo na rangi ya kijani kibichi huku yanaonyesha kuwa yamestawi vizuri kwa kutuzwa vizuri na kuwa yamewekwa kwenye mabeseni yenye rangi nyeusi na pia kando yake tunaona nyasi ambazo zimemea katika eneo hili pamoja na vitu vingine kama vile ukuta ulioko mbele yake.

Hapa kuna mimea ambayo inaonekana kuwa maua yaliyopandwa katika laini zilizonyoroshwa vizuri sana. Juu yake kunaonekana kuwa imefunikwa ili kuhakikisha eneo hili lina joto ya kutosha na kuwa mazingira yake ni mema kwa kustawisha maua haya.

Hapa kuna msichana ambaye amejifunga nywele yake nyuma huku akiwa amevalia shati ambalo lina rangi tofauti tofauti na ameshika maua ambayo imepandwa kwa ustadi mkubwa sana huku nyuma yake kukionekana tenki la maji ambalo ni la rangi nyeusi.

Kuna mimea ambayo inaonekana kupandwa mahali hapa na inaweza kujifunganisha katika chuma zilizowekwa mahali hapa ama miti hii ili kuweza kuendelea kurefuka na kuelekea upande wa juu na hivyo kuusaidia kuufanya kuwa zimeweza kuwa na afya njema.

Kuna maua ambayo yanaonekana kuwekwa ndani ya ndoo iliyo na rangi ya bluu huku pia upande mwingine kukionekana ndoo iliyowekwa juu yake. Huku pia kuna matandiko yaliyo ya rangi ya bluu pamoja na kuta zilizotegenezwa kwa mbao ambazo zimegongelewa mahali hapa.

Hapa ni shambani amabapo tunaona mimea ya nyanya ikiwa imepandwa katika eneo hili, huku imepaliliwa vizuri sana na kuwekwa mitaro katikati yake ili kuhakikisha mazao yanayotoka mahali hapa ni ya kupendeza sana, huku zikionekana zingine zimeiva na zingine zikiwa bado mbichi.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ambayo yana majani ya kijani kibichi ikiwa imepandwa katika eneo hili huku imenawiri vizuri sana na kwa sababu ya rangi yake. Huku juu tunaona jumba limejengwa ili kuwazuia mvua nyingi kunyesha mahali hapa na kuhakikisha kuwa joto linaloingia katika eneo hili ni la kustahimili mimea hii.

Hawa ni ng'ombe wa maziwa ambao wana rangi nyeupe na nyeusi ndani yake huku wameelekeza vichwa vyao upande wa mbele. Na wanaonekana kufungwa kamba shingoni ili wasiweze kutoka mahali hapa. Kuna pia sehemu ambayo ina uchafu mwingi ambayo ni mbolea iliyotoka katika samadi.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mboga ziizopandwa katika eneo hili zikiwa zimenawiri vizuri sana na ardhi yenyewe imepaliliwa kwa umakini mkubwa. Huku pia kunaonekana nyasi zilizomea katika sehemu ya mbele na mawingu yaliyo na rangi ya samawati.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ya mahindi ambayo imepandwa kwa njia nzuri sana na kunawiri. Huko nyuma tunaona miti ambayo ina majani ya rangi ya kijani kibichi huku mawingu yakiwa yametanda angani yenye rangi nyeupe na ingine ni samawati.

Hapa ni kwenye shamba ambayo tunaona makabeji yaliyopandwa katika laini zilizonyooshwa vizuri sana huku udongo ukionekana kuwa wenye rutuba kubwa sana kwa kuwa mimea hii imenawiri sana. Upande wa juu tunaona nyumba ambayo imejengwa na kuekewa mabati.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea na ikiwa imepandwa katika eneo hili na kupaliliwa kwa ustadi mkubwa, na huku pia kuna paipu ya maji iliyopita katika eneo hili, na inaonekana kuwa ni ya kusaidia mimea ili kupokea maji ya kutosha ili kuepuka kunyauka na pia kuhakikisha kuwa imekuwa kwa ukubwa sana.

Hapa tunaona mimea ya mahindi ambayo imepandwa katika shamba hili lililotunzwa vizuri sana na kuhakikisha kuwa linapokea maji ya kutosha kutoka kwenye maji yanayopita katika mtaro huu kwa kuwa kuna pipe ambazo zimewekwa ndani yake na kuelekezwa katika eneo hili. Pia kuna miti imepandwa katika eneo hili.

Kunaonekana kuwa sehemu yenye ukame kwa sababu kuna mitaro iliyochimbwa katika shamba hili na huku paipu zimewekwa katikati ya mitaro hii. Kunaonekana pia kuwa mitaro hii imepandwa ndani mimea ambayo inahitaji maji kila wakati ili isiweze kukauka.

Hapa ni kwenye shamba ambapo tunaona mimea ambayo imepandwa mahali hapa na kuwekewa maji kupitia kwenye paipu kuhakikisha kuwa hainyuki wakati ambapo hakuna mvua. Huku pia kuna miti iliyo na matawi ya kijani kibichi na nyuma yake pia tunaona nyaya za stima zilizopita katika eneo hii.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ambayo imepandwa na kunawiri vizuri kwa matawi ya kijani kibichi huku sehemu nyinine ikionekana maji yanayoelekezwa kwenye shamba hili ili kusaida mimea hii kukuwa kwa haraka na kuyasaidia pia kuepuka kunyauka na kunayo pia miti ambayo imepandwa katika eneo hili.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ya aina tofauti ikiwa imepandwa katika eneo hili kwa ustadhi mkubwa sana huku pia kuna paipu za maji zilizoko katika eneo hili ili kuhakikisha kuwa mimea hii inapokea maji ya kutosha ili kuisaidia isiweze kunyauka na kukua kwa unasfaa mkubwa sana.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ambayo imepandwa kwenye laini zilizonyoroka sana huku pia kuna paipu za maji zilizoelekezwa katika eneo hili ili kusaidia mimea hii kukua kwa unafaka mkubwa sana bila kunyauka. Kumeonekana kuwa eneo hili linapokea mvua chache, kunaonekana pia miti ambayo imemea.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ambayo imepandwa mahali hapa huko kunaonyeshwa kuwa kuna pipe za maji ambazo zimewezwa kuwekwa katika shamba hili ili kuhakikisha kuwa vinapata maji wakati wote ambapo mvua haipo ili zikaweza kunawiri na kuwa katika afya njema.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea iliyopandwa katika eneo hili, huku paipu za maji zikiwa zimewekwa mahali hapa ili kuhakikisha kuwa zinapokea maji ya kutosha ili kuepuka kunyauka. Upande mwingine tunaona miti mingine ambayo imestawiri na kunyauka.

Hapa ni kwenye shamba ambapo tunaona watu waliosimama na kuvalia viatu kwenye miguu yao huku mimea iliyopandwa katika ardhi hii ikiwa imewekewa maji kupitia kwenye paipu zilizonyoroka katika shamba ili kuhakikisha kuwa hazikauki.

Huku ni shambani ambapo tunaona mimea iliyopandwa katika mashimo yaliyochimbwa kwa laini moja na kunyoroka vizuri huku wameweka pipe za maji katikati ili kuhakikisha kuwa mimea hii inapokea maji ya kutosha na upande mwingine kuna watu wanaoendelea na shughuli yenyewe ya shambani.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea aina mbalimbali ikiwa imepandwa katika eneo hii na nafasi kutoka mmea mmoja hadi mwingine ni ya kusaidia kuhakikisha kuwa ina nafasi ya kutosha ili ikaweze kustawi vizuri na pia kuna paipu za maji zilizoko katika eneo hili na pia udongo wake unaonyesha kuwa wenye rotuba kubwa.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea imepandwa katika eneo hili na inaonekana kuwa haipokei maji ya kutosha kwa hivyo limewekwa na pipes ambazo zimewekwa ndani ya shamba hili ili kuhakikisha kuwa wakati ambapo hakuna mvua mimea hii inaendelea kunawiri kwa kupokea maji ya kutosha.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea iliyopandwa katika eneo hili na pia tunaona maji yanayopitishwa kwa pipu ambazo zimewekwa juu, na yanaweza kusambaa katika eneo hili lote kuhakikisha kuwa mimea hii inapokea maji ya kutosha ili kuiyepusha dhidi ya kunyauka na pia tunaona miti ambayo ina majani ya kijani kibichi katika eneo hili pamoja na nyumba.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea ikiwa imepandwa katika eneo hili linalopokea maji ya kutosha kutokana na maji yanayopita kwenye mtaro huu .Huku likionekana kuwa ni eneo ambalo linatoa mazao ya kutosha .Kwa kuwa kila kitu ki shwari na ni ya kupendeza.

Hapa ni shambani ambapo tunaona mimea midogo midogo ikiwa imepandwa kwenye laini huku paipu za maji zimewekwa katika eneo ili kuhakikisha kua shamba Ile inapokea maji ya kutosha ili mimea hii kunawiri na kukua kwa haraka bila kunyauka.

Hii ni eneo ambalo limechimbwa mtaro kupitisha maji kutoa upande mmoja hadi mwingine, huku upande mwingine ukiwa na pipe ambazo zinaonekana kuyabeba maji yanayotumika kunyunyuzia mimea katika shamba hili. Pia kuna miti mingi iliyomea.

Tunaona sehemu hii ilioko na mahali ambapo kuna mimea imepandwa inayofanana na vitunguu na paipu za maji zimepitishwa kwenye mashimo haya ili kuhakikisha kuwa mimea hii inapokea maji kwa wakati wowote na pia kunaonekana mawe yaliyotumika kuplaster mahali hapa ili pawe pazuri.

Tunaona mimea ya mahindi iliyopandwa katika eneo hili na inaonekana kuwa na afya njema kwa kuwa ni ya kijani kibichi kabisa. Pia kuna mitaro ambayo imechimbwa kwenye eneo hili na maji yameelekezwa ndani ya shamba hili kuhakikisha kuwa mimea hii inapokea maji ya kutosha ili kunawiri.